Ufuko wa bahari uliojaa takataka. Kuna nyumba mbili ambazo zina kuta za rangi nyeupe na paa za nyasi. Nyumba hizi zimezingirwa na miti za kila aina zikiwemo minazi.

Mtu aliyevaa fulana nyekundu na kaptura nyeupe anatembea ufukoni ambapo pana miti ya aina tofauti na pamekitwa pia mchongo mkubwa wa kasa. Mbele ya ufukwe huu kuna majengo ya miavuli yaliyoekelewa viti chini yao.

Samaki wa aina mbalimbali walioletwa sokoni wametandikwa juu ya kitambaa chenye rangi ya samawati, huku wengine wakiwa bado kwenye masinia mapana. Mtu aliyevaa fulana yenye rangi ya samawati ameketi kwenye kiti ndogo, huku akiosha vyombo na kando yake kuna ndoo yenye rangi ya kijani.

Sehemu ambayo ina meza na viti vyeusi ina mti mkubwa ambao unaleta mwavuli. Mahali hapa pia pana ua yenye rangi nyeupe ambao kando yake kuna bango lenye maandishi.

Vyakula vya aina tofauti kama vile wali, kachumbari supu na minofu ya nyama vimewekwa kwenye sinia yenye rangi nyeusi ambalo limewekwa jua ya meza yenye rangi ya kijani, kando ya meza hii kuna viti vya plastiki yenye rangi ya hudhurungi.

Mtu aliyevaa kanzu na kushikilia paketi ya karatasi yenye rangi ya hudhurungi. Amesimama nyuma ya meza ilioekewa vyakula vya aina tofauti kama vile; sambusa, maandazi, soseji na viazi vya kukarangwa.

Vyakula vya aina mbalimbali vimewekwa kwenye sahani ya kauri yenye rangi nyeupe ambayo imewekwa juu ya meza yenye rangi ya hudhurungi. Vyakula hivi ni kama vile viazi vya kukarangwa maandazi, sambusa, chapati, soseji na maharagwe.

Mwanamke aliyevaa barakoa, ovaroli lenye rangi nyeupe, mabuti na kujifunga kitambaa chenye rangi ya aina tofauti anachunga maziwa yaliyokuwa kwenye ndoo ya chuma.

Nyumba yenye kuta za rangi nyeupe na paa nyekundu iliyojengwa katikati ya miti ya aina mbalimbali ikiwemo minazi ina jengo inayoonekana kama ni mwavuli kando yake, kwenye ufukwe majani yameenea.

Mhudumu wa hoteli aliyevaa shati lenye rangi nyekundu amebeba vyakula vya aina tofauti kwenye sinia pana, maankuli haya ni kama vile biriyani, vitoweo na chapati na wateja wameketi wakisubiri kuhudumiwa.

Vyakula vya aina tofauti vimewekwa kwenye sahani nyeupe ya kauri ambayo imewekwa juu ya meza zee ya mbao. Vyakula hivi ni kama vile samaki aliyekaangwa kwa mafuta na kuwekewa kachumbari, ugali na mboga.

Mwanaume aliyevaa ovaroli lenye rangi nyeusi anawachanja samaki wake chini na hema lenye rangi nyeupe. Nyuma yake kuna wanaume watatu waliosimama kando ya meza iliyowekwa sanduku ya glasi yenye vyakula. Mmoja wao amevaa kofia na fulana nyekundu.

Chips zilizokaushwa kwenye mafuta zimewekwa kwenye karai ambayo iko juu ya mtungi wa rangi ya manjano. Karai nyingine yenye mafuta ya kupikia iko juu ya jiko iliyowashwa na mwanamke aliyevaa viatu vya ndani amesimama kando ya muuzaji aliyebeba kijiko kikubwa cha kugeuzia chips mkononi.

Ng'ombe wengi wamelala na wengine wamesimama ndani ya zizi ambalo lina kuta zenye rangi nyeupe. Zizi hili lina madirisha yaliyofungwa na mlango wenye rangi ya hudhurungi uliofungwa. Kuna sehemu ya jengo hili iliyozingirwa na ua wa chuma iliyowekewa nyasi zenye rangi ya kijani.

Vyakula vya aina mbali mbali vimewekwa kwenye sahani ambayo imewekwa juu ya meza. Vyakula hivi ni kama vile: viazi vya kukarangwa, sambusa, mandazi na soseji . Meza hii imetandikiwa kitamba chenye michoro ya maua.

Sinia pana la chuma lililobeba vyakula vya aina tofauti kama vile: biriani, kuku, kachumbari, ndizi na supu limewekwa juu ya meza ya plastiki yenye rangi ya samawati.

Watu wazima wakiwemo watoto wadogo waliokuja kushiriki Utalii wamesimama nyuma ya ua wa chuma huku wakitazama Mamba walioko mtoni. Sehemu hii pia ina misitu na miti ya aina tofauti.

Watu watatu wamesimama nyuma ya meza ambayo imeekewa vyakula vya aina tofauti juu yake. Meza hii imetandikiwa makaratasi mengi na vyakula hivi ni kama vile sambusa, mandazi, viazi vya kukarangwa na chapati.

Mwanaume aliyevaa shati lenye rangi tofauti na kukaa ndani ya chumba chenye kuta za rangi nyeupe anatabasamu huku akiwa ameshikilia maganda ya ndizi kwenye mkono wake wa kushoto na ndizi iliyotolewa maganda kwenye mkono wake wa kulia. Mbele yake kuna meza iliyowekewa ndizi zingine mbichi na bakuli buluu.

Msichana aliyevaa blauzi yenye rangi ya madoadoa, ameshikilia vyakula mikononi. Mbele yake kuna meza iliyojaa kinywaji na vyakula vingine na nyuma kuna msichana huyu, kuna magari na tuktuk mingi.

Vyakula vya aina tofauti vimewekwa kwenye sinia pana ambalo limebebwa na mtu fulani, vyakula hivi ni kama vile: samaki, mboga, wali, ndizi, maharagwe na supu.

Sahani yenye rangi nyeupe na masinia mawili yaliyobeba vyakula vya aina tofauti yamewekwa juu ya meza kwenye masinia haya kuna maankuli kama vile pilau, kachumbari, kuku na soseji na kwenye sahani kuna wali, kitoweo na matunda kuna pia sahani ya chuma iliyobeba vijiko, uma na visu.

Wauzaji wamewanika sokoni samaki ambao ni wa aina tofaudi. Manaume mmoja aliyevaa kaptura nyeusi anamwaga samaki, huku mwengine liyevaa kofia na kushikilia kitu mkononi ana ndoo nyeusi mbele yake. Sehemu hii ina miti ya minazi pia.

Twiga watatu warefu wenye madoadoa yenye rangi ya hudhurungi wamesimama kwenye mbuga la wanyamapori ambalo lina misitu na miti ya aina mbalimbali. Kando yao kuna sehemu ambayo imewekewa ua wa chuma.

Ufuko wa bahari uliyojaa takataka zilizosombwa na mawimbi ya bahari una mtu mmoja aliyevaa fulana yenye rangi ya samawati. Kando ya ufukwe huu kuna miti ya aina mbalimbali ikiwemo minazi.

Bwawa la maji la kuogelea ambalo lina bango lililowekwa karibu nalo lina jengo kando yake lenye paa ya nyasi. Kwenye ng'ambo nyingine ya bwawa hili kuna minazi zilizopandwa mbele ya nyumba yenye kuta za rangi nyeupe.

Watu wameketi chini kwenye jengo lenye paa ya nyasi, kuta za mbao zenye rangi nyeupe, Jengo hili limejengwa karibu na ufukwe wa bahari, chini lake kuna miti na misiti iliyoenea. Baharini kunaonekana mashua mbili.

Sehemu ambayo imepandiwa miti mingi ya kila aina ikiwemo minazi na miti hii imezingira bwawa la maji ya kuogelea. Kando ya bwawa hili, kuna viti vya kujilaza vilivyowekwa chini ya mwavuli na kando ya mwavuli hii kuna jengo yenye paa ya nyasi.

Mtu amebeba sinia la chuma ambalo limewekelewa wali na kitoweo juu yake na kachumbari na supu. Mbele yake kuna meza miwili na viti na kando yake kuna mwanamke mmoja aliyevaa buibui cheusi.

Mwanamke mkulima aliyevaa barakoa nyeusi, sare yenye rangi ya samawati, glovu mikononi, mabuti meupe miguuni na kujifunga kitambaa kichwani anachota maziwa kutoka kwa mtungi mmoja wa chuma. Kuna mitungi mingine kama haya yaliyowekwa juu mezani.

Wakulima wengi wameleta ndizi za kupikwa sokoni. Wanawake watatu wameketi juu ya magunia mawili huku watu wengine wakiwa wamesimama. Ndizi zingine zimewekwa chini ardhini na zingine bado ziko maguniani.

Sambusa nyingi ziko kwenye sinia ambalo limewekwa juu ya meza huku zingine zikiwa kwenye karai zikiiva. Mwanaume mmoja ameketi huku mwengine akiwa amesimama kando yake.

Minazi iliyokomaa na mengine michanga iliyomea kando ya ukufweni mwa bahari, kuna moja ishaanza kuzalisha matunda na imemea karibu na miti mingine ambayo nyuma yao kuna jengo lenye kuta nyeupe.

Soko la kuuza aina tofauti za njugu, mishata, mabuyu, michuzi na karatasi za kuwekea mizigo limejaa wanunuzi. Mwanamke mmoja mwenye rinda la madoadoa amejishika kiunoni.

Wataalamu watatu wako ndani ya nyumba iliyokuwa na kuta za rangi nyeupe na sakafu nyekundu. Mmoja wao ni mwanamke mzungu aliyeketi kwenye kiti cha plastiki na wengine ni wanaume wawili weusi wanaochunguza hali ya maziwa iliyokuwa kwenye sufuria iliyowekwa juu ya jiko.

Mtu aliyevaa shati jeupe na kushikilia kifaa cha kupindulia samaki amesimama nyuma ya bidhaa zake. Samaki wale ambao wameshachomwa ndani ya mafuta wameanikwa juu ya meza liliotandikwa kitambaa cha plastiki.

Vyakula vya aina tofauti vimewekwa juu mezani, sahani moja imebeba samaki aliyekangwa kwa mafuta, ndimu iliyokatwa na kachumbari, nyingine kuna ugali na bakuli moja imebeba kitoweo fulani. Sahani nyingine imebeba uma na kijiko.

Viazi vya kukaangwa vinapikwa ndani ya karai lenye mafuta ambalo limewekwa juu ya stovu iliyowashwa. Baadhi ya viazi hivi venye vishaiva vimeekwa kwenye sinia.

Vyakula vya aina tofauti vimewekwa juu ya meza ya mbao. Mandazi yamewekwa katika sahani mbili huku viazi vya kukaangwa kwa sahani nyingine. Kuna birika la chai na bakuli mbili, moja la supu la lingine la sukari.

Mkulima mwanamume aliyevaa ovaroli yenye rangi ya kijani anakamua ng'ombe wake ambaye amemfunga miguuni huku akiwa ameketi kwenye mbao. Maziwa haya yanaingia ndani ya ndoo yenye rangi nyeupe.

Shamba pana ambalo limepandishiwa migomba ya ndizi na mimea ziliyowekwa kwenye mistari chini yao lina misitu mikubwa kando yake. Juu angani mawingu yameanza kutanda kuashiria, uwezekano wa mvua kuanza kunyesha hivi karibuni.

Ndizi mbili zenye unene tofauti zilizoshikana na kuiva hadi kupasuka. Maganda zimewekwa juu ya meza ambayo imetengenezwa kwa mbao laini zilizoshikanishwa na kupakwa rangi nyeupe.

Mwanamke mweusi muuza ndizi amesimama nyuma zao, huku akiwa ameshika zingine mkononi mwake. Mahali hapa pana majengo ya mbao ambayo yametandikiwa magunia na ndizi hizo kuwekewa juub yao.

Sahani iliyobeba sambusa mbili na ndimu iliyokatwa katikati na nyingine iliyobeba maandazi mawili, zimewekwa sakafuni. Kando yao kuna kikombe chenye chai ya maziwa na bakuli ya sukari.

Sahani nyeupe iliyobeba vyakula vya aina tofauti na kuwekwa juu ya meza. Maakuli haya yana mvuto wa kupindukia na kuna soseji mbili na nyama iliyokaangwa. Miongoni mwao kuna mabakuli mawili madogo ambayo mojawamo limetiliwa supu, na lingine kitoweo chenye rangi ya kijani.

Sahani nyeupe iliyobebe vyakula vya aina tofauti kama vile pilau, kachumbari, viazi vilivyo chemshwa na kitoweo flani imewekwa kwa mezaa zee iliyokwaruzwa ya rangi nyeusi.

Mkulima aliyevaa jaketi lenye rangi nyeusi anaonekana akitabasamu huku akichunga maziwa yaliyokuwa ndani ya mtungi wa chuma. Nyuma yake kuna mitungi mingi kama haya na jengo fulani yenye paa ya kijana.

Vyakula vya aina tofauti kama vile mihikaki, chipsi, sambusa, maandazi na mahindi ya kuchomwa vimelazwa juu ya meza ambayo inataa tatu zilizowashwa. Mwanaume mmoja aliyevaa aproni yenye rangi nyeupe anageuza nyama huku mvulana mwingine aliyevaa shati yenye mistari anakata kiungo fulani.

Mwanamke ambaye ni mhudumu wa hoteli aliyevalia blauzi nyekundu ameshikilia sinia pana lililobeba sahani ya chuma ambayo ina vyakula vya sampuli tofauti. Maakuli haya ni kama chipsi, matunda, nyanya, mboga na kamba waliokaaangwa.

Nyumba yenye kuta za rangi nyeupe madirisha na milango yenye rangi ya samawati na paa nyekundu imezingirwa na viti vya minazi mbele yake kuna magurudumu mawili yaliolazwa kwenye ufuko wa bahari.

Mwanamke muuza samaki ameketi chini ya mwavuli yenye rangi ya manjano huku akiwa amewaweka samaki kwenye mapakacha na kuwaanika kwa jua. Nyuma yake kuna duka ya kuuza vifaa vya nyumba vya plastiki kama vile besheni na ndoo.

Simba wawili waliohifadhiwa kwa mbuga ya wanyamapori waliokuwa na madoadoa tumboni na miguuni wameketi chini ya ardhi ambayo nyasi imemea. Wote wametazama kando na nyuma yao kuna misitu.

Mhudumu wa hoteli aliyevaa shati nyekundu amebeba vyakula kwenye sinia kutumia mkono wake wa kushoto, na sahani ya biriani, kachumbari na ndizi kwenye mkono wake wa kulia.

Mhudumu wa hoteli anapelekea walioitisha maakuli vyakula vyao. Milo hii ni ya aina tofauti na sahani moja imebeba samaki na chipsi huku zingine zikiwa na chapati na nyama uliokaangwa na kuekewa supu. Kuna pia kinywaji chekundu ya kuvutia kilichomwagwa ndani ya glasi.

Sinia nyeusi lililobeba samaki iliyekaangwa mafutani, wali, mboga, bakuli nyeupe yenye supu na vipande viwili vya chungwa limewekwa chini ya sakafu.

Sahani nyeupe iliyobeba biriani yenye minofu ya nyama, kachumbari, kitoweo na viazi vilivyokaangwa, imewekwa juu ya meza nzee yenye rangi nyeusi ambayo imeanza kutokatoka.

Wanawake wawili wanawatandaza samaki mbichi kwenye matandiko yao huku wakisubiri kuanza uuzaji. Harimu mmoja aliyevaa sweta lenye rangi nyeusi ameketi ilhali mwengine ameinama.

Mwanaume muuzaji aliyevaa suruali yenye rangi ya samawati ameketi kando ya ndoo mbili kubwa, mbele yake pamewekwa bidhaa tofauti kama vile karoti, mikwaju na michuzi mingine.

Sahani nyeupe iliyobeba vyakula tofauti kama vile chapati, nyama iliyokaangwa, wali, mboga na kachumbari. Kuna uma imetiwa ndani ya sahani hii yenye imebebwa na mtu aliyesimama.

Bwawa la kuogelea lililozingirwa na miti kadhaa na majengo madogo pa kupata mwavuli, lina viti pembeni na majumba ya wageni na vinginevyo kuna sehemu zilizopandwa nyasi ambazo zimefekwa na kutunzwa vizuri.

Mimea ya kijani imemea na kuenea fukweni wa bahari kando ya mimea hii kuna gurudumu la gari na nyuma yake kuna nyumba yenye kuta nyeupe iliyozingirwa na minazi.

Mtu ameshikilia mahindi iliyochomwa na kukatwa katikati huku viazi vitamu vilivyotolewa makanda vikiwa kwenye karatasi karibu yake. Mbele yake kuna mahindi moja iliyochomwa na viazi vitamu kadhaa viliyoko motoni.

Mwanaume aliyevaa shati nyekundu na kusimama kando ya gari jeusi anayeonekana kuuza mapambo yaliyoekwa juu mezani.

Migomba ya ndizi yenye majani mabichi na mengine yaliokauka yamezingirwa na miti yenye aina na unene yanayotofautiana. Vinginevyo misiti umeenea chini ya miti hii.

Vyakula vya aina ya wali, mboga, viazi na kitoweo cha nyama vimepakuliwa kwenye masinia mawili yaliyowekwa juu mezani. Watu wawili wameketi kwenye viti vya plastiki vyenye rangi ya samawati.

Sahani nyeupe iliyobeba vyakula vya aina tofauti ina maandazi mawili makubwa na ndizi ambayo imeiva iliyokatwa katikati. Vinginevyo kuna bakuli moja ndogo lililobeba mahindi na maharagwe yaliyochemshwa pamoja.